Mfumo wa kilimo cha mboga kwa kutumia chombo cha maji kilichoboreshwa. Chombo kikubwa kama besheni nyeusi ya plastiki, imewekwa juu ya fremu ya mbao. Kuna mpira wa plastiki mweusi unaoelekea chini, huenda ni kwa kusambaza au kutoa maji. Chini kuna ndoo nyeupe ambayo inaweza kuwa ni ya kuhifadhi maji au virutubisho vya mimea. Mazingira ni ya nje, karibu na msitu au eneo lenye miti mingi.

Shamba la kisasa la kilimo, ndani ya nyuma ya plastiki, inayotumika kulima kwa mazingira yaliyothibitiwa njia ya kilimo bila kutumia udongo ambapo mimea hukua kwenye magomba meupe yaliyo na mashimo na mizizi yao huchukua virutubisho kutoka kwenye maji yaliyo na madimu.

Mboga zilizopandwa kwa utaratibu mzuri kwenye vitengo vidogo vidogo ndani ya sanduku la mbao. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ulionganishwa kwa kutumia bomba jeupe na mipira midogo inayoonekana juu ya udongo. Kuna tank la kuhifadhi maji, upande wa kushoto, lenye kipimo cha maji na mpira wa kupitisha maji unaounganishwa na bustani hii. Nyuma kuna ukuta wa matofali, ukionyesha kwamba bustani hii iko karibu na jengo.

Mimea inayokua juu ya mabomba yaliyokatwa au mabati yaliyotegenezwa kwa mitindo ya mifereji. Badala ya udongo mimea imepandwa juu ya kokoto ambayo husaidia kushikilia mizizi na kuwezesha mzunguko wa maji yenye virutubisho. Kuna mfumo wa mabomba meupe yanayoonekana chini ambayo huenda unahusika na mzunguko wa maji. Miti ya kijani kibichi kwa umbali inaonyesha kwamba mfumo huu umetengenezwa kwenye mazingira ya shamba au bustani.

Mkulima amevaa barakoa jambo linaloonyesha usafi na tahadhari dhidi ya magonjwa au mazingira yanayoweza kuathiri miche miche imeshapandikizwa katika trey maalum zenye nafasi nyingi kitalu kimeezekwa kwa plastiki maalum au neti ya kuzuia wadudu na kudhibiti mwanga hatua inayosaidia kudhibiti hali ya hewa kwa ajili ya ukuaji mzuri wa miche.

Njia ya kilimo ambapo mimea ustawi bila kutumia mchanga, badala yake hutegemea maji venye virutubisho vinavyo hitajika kwa ukwaji wa mimea. Mimea ime panda kwenye mfereji ya plastiki au mabomba yenye mashimo. Kuna mapipa ya kuhifadhi maji ambayo huwekwa virutubisho na kusambaza maji kwenye mizizi ya mimea kwa kutumia pampu.

Mfumo wa kilimo ambao ni njia ya kisasa ya kulima mimea bila kutumia udongo, badala yake mimea hukuzwa katika mabomba ya plastiki maalum ambapo mizizi ya mimea huwekwa kwenye mabomba yaliyo na mashimo. Maji yaliyochanganywa na virutubisho maalum, hupitishwa kupitia mabomba haya ili kuipa mimea lishe. Mabomba meupe yaliyoonekana yanasaidia kushikilia mimea na pia kuruhusu maji kupita Kwa mzunguko.

Mimea ya majani kama sukuma wiki ama spinach imepandwa kwenye vyungu vidogo vilivyowekwa ndani ya mabomba ,mabomba yamepangwa kwa ngazi nyingi juu ya ngazi ya mbao kulikuwa na nafasi na kuongeza mavuno kwa eneo ndogo ,maji yenye virutubisho kupitia kwenye magomba hayo na kulisha mizizi ya mimea bila kutumia udongo, mazingira yanaonekana ya kijijini au kando ya mji yenye miti mingi na mazingira ya asili.

Mimea imepandwa katika mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo. Mimea hustawi bila kutumia udongo badala yake. Mizizi ya mimea huwekwa kwenye maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji. Mimea imewekwa ndani ya nyumba ya kitaalum kwa ajili ya kudhibiti hali ya hewa.

Wanaume wawili wapo ndani ya Greenhouse , mmoja ameinama kana kwamba anafanya ukaguzi au upandaji. Kila upande wa njia, kuna mimea ya kijani kibichi. Kuna kamba nyeupe zilizoning'inizwa juu kwa ajili ya kusaidia mimea kusimama wima. Kitanda cha mimea kimefunikwa vizuri, kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu.

Mimea ya dania yenye majani mabichi imepandwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo. Badala yake hutumia maji yaliyoongezwa vurutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea. Mazingira haya huwezesha kilimo ndani ya nyumba au maeneo ya mijini.

Mimea imepandwa katika vifaa vya plastiki vilivyopangwa kwa safu, chini ya vyombo hivyo kuna maji yanayo yanayozunguka na kuna mto wa maji unayoonyesha kuwa maji yanazunguka kwa mzunguko maalum. Kuna mabomba na mashimo chini ya vyombo yakionyesha mfumo wa kupitisha maji na virutibisho kwenye mzizi wa mimea.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea ya mboga za majani inapandwa bila kutumia udongo, mimea hii inapandwa katika mabomba meupe yaliyo na mashimo ambamo mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo huu.

Mfumo wa kilimo, ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo. Badala yake, mizizi ya mimea imewekwa kwenye vikombe, vilivyo na miundo ya kushikilia, na kuwekwa juu ya tangi la maji, yaliyojaa virutubisho muhimu, kwa ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo. Badala yake, mizizi ya mimea hiyo imewekwa kwenye mashimo ya bomba la plastiki jeupe na maji yeney virutubisho kusambazwa kupitia bomba jeusi linaloonekana upande wa kushoto.

Mmea unapandwa ndani ya kikombe chenye mashimo upande wa chini. Mizizi ya mimea inaning'inia chini ya kikombe na inaonekana ikimea vizuri ndani ya maji. Kikombe kimewekwa kwenye shimo la povu inayosaidia kushikilia mimea juu ya mfumo wa maji. Maji yenye virutubisho hupita kwenye mizizi ya mimea kunawiri.

Mimea michanga imepandwa kwenye mashimo ya bomba la plastiki leupe liliosimamishwa wima. Kila mmea upo ndani ya kikombe maalum, chenye kibebeo kama kokoto kwa ajili ya kushikilia mmea. Mfumo huu unategemea maji yenye virutubisho, ambavyo huzungushwa kupitia mabomba ili kufikia mizizi ya mimea moja kwa moja.

Mfumo wa kilimo, ambayo ni njia ya kisasa ya kulima mimea bila kutumia udongo. Mimea inapandwa katika mabomba meupe ya plastiki, yaliyo na mashimo, ambapo maji yenye virutubisho husambazwa, kupitia mabomba haya, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Chini ya mfumo huo, kuna tank la maji, lenye kifuniko cha manjano, ambalo huhifadhi mchanganyiko wa maji, na virutubisho.

Mabomba ya plastiki nyeupe yaliyowekwa kwa mteremko. Kila bomba lina mashimo ambamo mimea imepandwa. Maji yenye virutubisho huzungushwa kupitia mabomba hayo kwa kutumia pump na mimea hupata unyevu na lishe kupitia mizizi yao. Ni mbinu bora kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini na pia huwezesha uzalishaji wa chakula safi na endelevu.

Mimea midogo imeoteshwa kwenye mabomba meupe yaliyowekwa kwa mpangilio wa ngazi. Mabomba haya yamefungwa kwa usawa kwenye fremu ya mbao au chuma. Mimea hupandwa kwenye mashimo yaliyokatwa juu ya mabomba. Mfumo huu hauna mchanga. Mimea hupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha wima kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyosimama wima. Mabomba haya yamekatwa kwa pembe na kuwekewa sehemu za kupandikiza mimea ambapo kila tundu lina sehemu ya kupandia na kuwezesha mizizi kupata maji na virutubisho kwa njia ya umwangiliaji wa mizunguko.

Mabomba mawili ya plastiki yaliyowekwa kwa usawa yenye mashimo ya kupandia mimea. Mimea mindogo imepandwa kwenye vikapu vilivyowekwa juu ya mashimo hayo. Kuna kijiko na chupa ya glasi yenye maji au virutubisho vinavyoonyesha kuwa huu ni mfumo wa kumwagilia kwa mkono au wa kupima kiwango cha virutubisho .

fuMmo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye mambomba meupe ya plastiki yenye mashimo maalum ambapo mizizi hupokea virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji yanayopita kwenye mfumo huu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye chombo maalum bila kutumia mchanga, badala yake, maji yenye virutubisho muhimu hupitishwa kupitia mfumo wa bomba kutoka kwenye ndoo iliyo chini. Mfumo huu unasaidia kukuza mimea kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa, hasa maeneo yenye ardhi haba.

Mfumo wa kilimo wa kisasa, ambapo mboga za majani upandwa kwenye mabomba yenye maji badala ya udongo. Mimea imepangwa kwa mistari katika miundo inayoshikiliwa juu ya ardhi, huku mizizi ikiwa ndani ya mabomba yenye virutubisho muhimu vya ukuaji.

Mimea imepandwa ndani ya bomba kubwa la plastiki ambalo limechimbwa mashimo kwa ajili ya kupandikiza miche. Badala ya udongo mimea inashikiliwa na aina fulani ya kitu kinachofanana na kokoto au medium nyingine za kuotesha. Kuna mifereji inayounganishwa kwenye bomba hilo ambalo hutumika kusambaza virutubisho vya maji kwa mimea.

Mfumo wa kilimo cha majini ambapo mboga mbali mbali zinakuzwa bila kutumia udongo. Mimea inamea kwenye sehemu za plastiki au povu maalum vya maji yaliyo na virutubisho. Kuna mabomba ya plastiki yanayopitisha maji na virutubishi hivyo.

Mimea aina ya mboga imepandwa kwenye mabomba meupe inayoning'inia wima. Mabomba haya yamefungwa kwa nyaya na ndoa ya muundo wa chuma. Mazao yanaonekana kuwa na afya,

Mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo ambapo kila mmea huwekwa katika kikombe maalum. Mabomba yamepangwa kwa ngazi tatu hivo kutumia nafasi ndogo. Mfumo huu hutumia maji yenye virutubisho yanayopitishwa kutumia mabomba ili kufikia mizizi ya kila mmea. Taa imewekwa juu ya mfumo. Hutumika kama chanzo cha mwanga bandia kusaidia mimea kustawi ndani ya chumba.

Mfumo wa kilimo ambapo mboga zimepandwa bila kutumia udongo. Mimea imewekwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa kwa mteremko na kupitisha maji yenye virutubisho kutoka kwenye tanki lililo chini ya mfumo huu. Maji yanazungushwa kwa kutumia pampu ya umeme na kuna nyaya na mirija inayosaidia katika mzunguko wa maji.

Mimea midogo imepandwa kwenye mashimo ya mabomba meupe plastiki. Kila mmea umewekwa kwenye nafasi maalum, enye sehemu ya kushikilia mizizi. Maji yanayotiririka ndani ya mabomba haya, huwa na virutubisho maalum, vinavyosaidia mimea kukua bila haja kutumia udongo. Mfumo huu utumiwa sana katika maeneo enye uhaba wa ardhi au maji na pia kwenye nyumba za plastiki.

Mboga za majani zilizopandwa kwenye konteina jeusi lililoinuliwa juu ya ndoo nyeupe ambapo maji yenye virutubisho hupitishwa kupitia bomba hayo kwenye chombo Cha kupandia. Mfumo huu ni mzuri kwa maeneo yenye nafasi ndogo au ambapo udongo si bora kwa kilimo, mbele Kuna vichaka na miti.

Mimea imepandwa ndani ya mifumo ya mabomba ya plastiki ambayo imeinuliwa juu ya ardhi. Mabomba hayo huwa na mashimo ambapo mimea hupandwa na maji hutiririka kando yake kwa mzunguko unaodhibitiwa. Mimea hustawi bila kutumia udongo badala yake hutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu.

Mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa kwa mwelekeo na kila bomba lina mashimo yenye vikapu vidogo vya plastiki ambamo mimea imepandwa. Mfumo huu hautumii udongo bali hutumia maji yanayopita kwenye mabomba haya kupeleka virutubisho kwa mizizi ya mimea.

Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa kwenye mwelekeo wa tabaka kwa mpangilio wa wima. Maji yenye virutubisho hupita kupitia mabomba hayo yakilisha mizizi moja kwa moja. Hakuna udongo, bali kuna mfumo wa maji unaozunguka kupeleka virutubisho.

Mabomba meupe yenye mashimo, ambapo mimea imepandwa, maji yenye virutubisho, hupita ndani ya mabomba hayo. Mfumo huu, umewekwa kwenye mazingira yaliodhibitiwa kama vile nyumba ya plastiki. Mabomba ya samawati husaidia kusambaza, au kurudisha maji.

Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia kutoka juu ndani ya container nyeusi, kuna pump ya kijani katikati ambayo huonekana kunyunyizia maji yenye virutubisho kwenye mizizi, mfumo huu hauhitaji udongo, badala ayke virutubisho hupuliziwa moja kwa moja kwenye mizizi hivo kuruhusu mimea kukua haraka na kwa ufanisi zaidi.

Kilimo cha kisasa cha wima ambacho kinaoyesha mimea ya majani ikimea kwenye mifumo ya plastiki au mabomba yaliyosimamishwa wima. Mimea hiyo hupandwa kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye miundo hiyo ambapo maji yaliyo na virutubisho husambazwa moja kwa moja kwa mizizi bila kutumia udongo.

Mimea inapandwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki bila kutumia udongo na badala yake hupatiwa virutubisho kupitia maji yanayo pita kwenye mabomba hayo. Mfumo huu hurusu mimea kukua kwa haraka na kwa tija kubwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala udongo.

Mimea imepandwa juu ya bomba jeupe ya plastiki yenye mashimo. Mizizi ya mimea inaelea ndani ya maji ambayo huwa yamechanganywa na virutubisho muhimu cha ukuaji. Mfumo huu upo ndani ya nyumba ya kitaru ikilinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa.

Huu ni mfumo wa upandaji wa mimea bila kutumia udongo, ambapo mimea hupandwa kwenye mashimo maalum yaliyopo kwenye mabomba yaliyosimama wima. Maji yaliyochanganywa na virutubisho maalum huzunguka kwenye mfumo huu na kutumia kulisha mimea.

Mrija wa plastiki mweupe umekatwa juu ili kupanda mimea. Kuna ngazi nne za mirija iliyowekwa kwa wima ukutani na mimea mbalimbali imepandwa ndani yake. Chini ya mirija kuna visanduku ya plastiki vyeusi vyenye mimea mingine kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambacho ni njia ya kulima mimea bila kutumia udongo. Mimea inapandwa juu ya mabomba meupe yenye mashimo na kupokea virutubisho muhimu kupitia maji yanayopita kwenye mabomba hayo.

Mimea inakua juu ya mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo. Mabomba hayo yameunganishwa na vyombo vya maji vilivyo chini yake ambavyo hutua maji yenye virutubishi. Mimea inakuzwa bila kutumia udongo badala yake hukuzwa kwa kutumia maji yenye virutubishi muhimu ndani ya mifereji au mabomba maalum.

Mimea imepandwa juu ya mifumbo ya mabomba ya plastiki ambaye yana mashimo yanayoruhusu mimea kushikiliwa vizuri ni mfumo wa kilimo bila kutumia udongo ambapo virutubisho vinachanganywa na maji kuzambazwa moja kwa moja kwa mizizi ya mimea kupitia mabomba haya mazingira ni ya ndani ya nyumba ya kitalu ambayo husaidia kudhibiti hali ya hewa joto na mwanga wa stani.

Mimea ikiwa katika hatua ya ukuaji, imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki. Mabomba hayo yanatumika kupitisha maji yenye virutubisho, kwa mizizi ya mimea. Kilimo hiki kimefanyika kwenye nyumba ya plastiki, au eneo lililofunikwa, kwa ajili ya kudhibiti hali ya hewa. Mimea imepangiliwa vizuri kwa safu, hali inayowezesha matumizi bora ya nafasi, na urahisi wa matunzo.

Mimea inapandwa kwenye mabomba maalum ya plastiki badala ya udongo na inapata virutubisho kutoka kwenye maji yanayopita ndani ya hayo mabomba. Mfumo huu unaonekana kulindwa na wavu wa juu na pembeni unaosaidia kupunguza hatari za jua kali, wadudu na upepo.

Kijana mmoja amevaa fulana na suruali nyeusi. Ananyunyuzia maji kwa kutumia chupa ya plastiki iliyokatwa. Mimea imepandwa katika vifaa vya plastiki vya wima vilivyotengenezwa kwa mabomba ya plastiki yaliyochomekwa vikombe vidogo vya plastiki. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa mabati.

Kuku wote ni wa rangi nyeupe ambao hufugwa kwa ajili ya nyama; wamejaa ndani ya banda refu lenye paa na miundo ya mbao na chuma. Kuna mistari ya vyombo vya kulishia na vifaa vya kunyweshea vilivyosimamishwa juu ya sakafu. Sakafu imefunikwa na takataka laini kama maranda ya mbao ili kusaidia usafi na kutoa joto. Mwanga wa umeme wa ndani unasaidia kuendeleza mzunguko wa uzalishaji wa kuku usiku na mchana.

Sehemu maalum ya kulelea vifaranga wa kuku wadogo, vifaranga wengi wa rangi tofauti kama vile nyeusi, manjano na kahawia, wanaonekana wakizunguka vifaa vya kunywea maji pamoja na vyombo vya kulisha chakula. Sakafu imefunikwa kwa malegafi kama vile saw dust au maganda ya mbao ambayo husaidia kuweka mazingira safi na yenye joto.

Shamba la kabichi lillilopadwa kwa mpangilio mzuri katika mistari ya upana ya kutosha na mimea inaonekana kuwa na afya njema. Ardhi ni ya udongo mwekundu amabayo ni nzuri kwa kilimo cha mboga kama kabichi .Mazingira yanaonekana kuwa ni ya mashambani na kuna uzio wa mbao unaozunguka shamba hilo pamoja na jengo ndogo lililombali linakuwa ngala au makahazi ya mkulima.

Shamba la kabichi lililolimwa kwa mpangilio mzuri na kwa kiwango kikubwa. Mistari ya kabichi imepangwa kwa usahihi ikionyesha matumizi ya mbinu bora za kilimo cha kisasa. Kwa umbali kuna majengo na miti mirefu inaonekana.

Mbegu za kahawa zikiwa zimewekwa juu ya mabanda ya kukaushia kwa ajili ya kukaushwa kwa njia ya asili kwa kutumia jua, hii ni hatua muhimu katika usindikaji wa kahawa kabla ya kufikishwa kiwandani kwa ajili ya kusagwa au kuuzwa.

Mtu akimimina vitunguu vingi vya rangi ya zambarau kutoka kwenye kikapu kikubwa. Vitunguu hivyo vimewekwa kwenye rundo kubwa lililowazi nje labda baada ya kuvunwa kutoka shambani. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea ya kijani na anga ya wazi ikionyesha kuwa shughuli hii inafanyika mashambani au sokoni.

Mkulima akiwa ndani ya nyumba ya plastiki akiwa anahudumia mimea ya nyanya, ni mwenye furaha na yuko katika mavuno au ukaguzi wa nyanya mimea nyanya imepandwa kwa mistari na imefungwa kwa kamba zinazosaidia kuishika wima ,nyanya bado hazijakomaa kabisa nyingi bado ni za kijani, nyumba ya plastiki ina muundo wa miti na plastiki ikilinda mimea dhidi ya upepo mvua kubwa au jua kali.

Shamba la kisasa la kilimo, ambapo mimea imepangwa kwa utaratibu mzuri, chini ya paa la plastiki linalosaidia kudhibiti joto, unyevu, na kulinda mazao dhidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa. Mimea ni strawberry , kutokana na majani yake na matunda madogo meupe ambayo bado hayajakomaa.

Watu wanaonekana wamevaa glavu na aproni dalili ya usafi na tahadhari za kiafya. Pilipili hoho nyingi za kijani zimewekwa kwenye meza ya mistari ya kuchambulia. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kituo cha kufunga mazao ya kilimo kabla ya kuuzwa au kusafirishwa sokoni.

Nyumba ya plastiki imetegenezwa kwa muundo wa mabati au chuma na imefunikwa na plastiki maalum. Hii husaidia kudhibiti mazingira ya ndani kama joto, mwanga na unyevu. Hivyo mimea hukua haraka na vizuri zaidi. Mimea imepandwa kwa mistari na imefungwa kamba ili isianguke. Kuna bomba dogo linalopita ya kila msatari wa mimea inayoleta maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Wanawake wawili wakivuna majani ya chai katika shamba kubwa la chai lililo kwenye eneo la milima au nyanda za juu. Mmoja wao ameweka kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai aliyokwisha kuvuna. Mazingira ya eneo hili ni ya kijani kibichi na yanaonyesha kuwa ni eneo lenye mvua ya kutosha na hali ya hewa baridi inayofaa kwa kilimo cha chai.

Kuku wengi wa mayai waliopangwa kwa mistari ya ghorofa tatu kila upande wa banda. Mabanda haya yameundwa kuwaruhusu kuku kula na kutaga ndani ya vizimba huku mayai yakiteleza hadi sehemu ya mbele kwa ajili ya kukusanywa. Kwenye sakafu kuna mayai yaliyotagwa yakionyesha kuwa uzalishaji unaendelea. Njia ya kati iko wazi kwa ajili ya shughuli ya usimamizi kama kulisha, kusafisha au kukusanya mayai.

Trekta limefungwa kifaa cha kulimia au kupalilia katika ya mistari ya mazao. Shamba limepandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari unayosaidia kupitisha mashini na kuongeza tija. Mimea inaonekana katika hatua ya kati ya ukuaji haijakomaa lakini ishaamea vizuri.

Ng'ombe wa maziwa waliopagwa kwa safu ndani ya banda la kisasa la mifugo. Ng'ombe hawa ni maarufu kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa. Wamefungwa kwenye nafasi zao binafsi kwa njia ya vyuma wakila au wakingoja kulishwa. Baadhi yao wako na vitambulisho vya masikioni kwa ajili ya utambulisho au ufuatiliaji wa kiafya. Banda lina sakafu ya udongo au nyasi kavu na lina mwonekano wa usafi kiasi.

Shamba la mboga aina ya kabeji. Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na imekomaa au iko karibu kukomaa zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo uko wazi kati ya mistari ya mimea jambo linaloashiria shamba limehifadhiwa vizuri na lina rutuba.

Watu waliovalia mavazi ya kazi ya rangi ya kijani na aproni nyeupe, wanachambua, kupanga, na kufungasha maua, aina tofauti tofauti. Maua haya yamewekwa mezani, na yanapangwa kwa makundi, kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji. Kuna chupa za dawa au dawa za kutunza maua, zikiwa zimewekwa mezani.

Ngombe wenye rangi nyeupe na nyeusi aina maarufu ya kutokana na uwezo wao mkubwa wa kuzalisha maziwa. Banda lina paa la bati lililoinuliwa vizuri kwa ajili ya mzunguko wa hewa. Ngombe wamesimama mfululizo wakiwa wameelekezwa kwenye sehemu ya kulishia. Mfumo kama huu unafanya iwe rahisi kuwapa chakula, kuwakama au kuwaangalia kiafya. Sakafu ya banda ni ya udongo au saruji yenye mchanganyiko wa mboji na kinyesi.

Muundo wa greenhouse uliotengenezwa kwa frame ya chuma au plastiki na kufunikwa kwa plastiki maalum inayosaidia kuthibiti hali ya hewa. Mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari ya utaratibu mzuri ikionekana kuwa ni mboga ni kama cabbage au spinach .Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji kutoka juu unaonekana katikati ya paa.

Shamba la kilimo lenye safu za mimea ya kabichi zilizopandwa kwa mpangilio mzuri. Mazao haya yako katika hali nzuri ya ukuaji yakionyesha rangi ya kijani kibichi, ishara ya afya njema ya mimea hiyo. Shamba hili limepandwa kwa njia ya mistari kwa lengo la kuwezesha urahisi wa palizi, kumwagilia na uvunaji. Mbali kidogo kuna miti na nyasi ambazo huenda inaonyesha mpaka wa shamba.

Nyumba ya kijani yaani Green House iliyotengenezwa kwa plastiki ya manjano inayowezesha mwanga kupenya. Ndani yake kuna mimea midogo ya kilimo inayopandwa kwa mistari. Nje ya green house kuna udongo mwekundu na mawe makubwa, ishara kuwa eneo hili linaweza kuwa la ukame au halina rutuba nyingi.

Shamba kubwa lenye mimea ya kabichi iliyokomaa vizuri. Kabichi hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika mistari na zinaonekana zenye afya, zikiwa n majani mapana ya kijani kibichi. Shamba hili linaonyesha matumizi bora ya kilimo cha kisasa na inaonekana kuwa ni sehemu yenye rutuba na hali nzuri ya hewa, ikizungukwa na miti kwa mbali.

Nyumba ya plastiki yenye mimea ilio pandwa kwa mstari mzuri ikiota vizuri. Ni kilimo ambapo, mazingira ya ndani hudhibitiwa ili kuwezesha ukuaji bora wa mazao bila kuhathiriwa sana na hali ya hewa ya nje.

Wafanyikazi katika kiwanda cha kuchakata matunda, hasa maparachichi. Wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ya rangi, ya kijani, kofia za kinga, na barakoa za uso kwa ajili ya usafi na usalama wa chakula.

Kituo cha kuchambua na kufungasha nyanya. Nyanya zimewekwa kwenye vikapu vya plastiki vya kijani na zinapelekwa kupitia mfumo wa mashine ya kusafirisha ndani ya kiwanda au ghala la uchakataji wa mazao.

Mimea ya mananasi imepandwa kwa mpangilio mzuri wa mstari. Kila mmea unaonekana kuwa na tunda moja la nanasi, lililopevuka au karibu kupevuka juu yake. Shamba ni pana sana na linaonekana kupanuka hadi mlimani, au mbali kabisa kwa mbali. Kuna miti michache ya mbali, upande wa juu wa shamba, kwenye mwinuko.

Shamba kubwa la kuku wa kisasa walioko ndani ya kifungio cha kisasa. Hii ni aina ya ufugaji wa kuku wa kibiashara ambapo kuku hufugwa kwa wengi katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata nyama au mayai kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la kilimo lililopandwa mboga hasa kabichi. Mimea hiyo inaonekana imekomaa vizuri na kupangwa kwa mstari mzuri, ishara ya kilimo kilichoratibiwa kwa ufanisi. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo ya mashambani huenda ni maghala au nyumba za wakulima pamoja na miti mirefu.

Nyumba ya kuoteshea mimea iliyojengwa kwa kutumia nyezo ya plastiki au neti maalum. Ipo kwenye eneo la mashambani lenye mandhari ya milima na kijani kibichi. Ni teknolojia ya kisasa ya kilimo ambayo husaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kutibhiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Wanaume wawili wakikagua au kujadili kuhusu ukuaji wa mimea. Mmoja wao aliyevaa kofia na miwani ya jua anaonyesha kitu mbele yao akizungumza kwa maelezo au maelekezo. Mimea iko katika hali nzuri imepandwa kwenye mifuko au vyombo vya kupandia katika mstari ulionyooka jambo linaloashiria mpangilio mzuri wa kilimo cha kisasa. Eneo limefunikwa kwa plastiki ya kuzuia mvua najua kali kwa ajili ya kulinda mimea.

Mkulima amevaa kofia, koti na buti za mvua. Amebeba mkoba mgongoni. Mimea ya mahindi iko katika hatua ya ukuaji. Mbali na mahindi kuna mimea midogo mingine inayoota katika mistari ya mahindi. Mazingira inaonyesha kuwa eneo hili linapata mvua ya kutosha na miti mingi imezunguka.

Nyumba ya kitalu yenye mimea ya nyanya iliyopandwa kwa safu zilizopangwa vizuri. Mimea imepandwa kwenye mabanda yaliyoinuliwa, jambo linalosaidia kupunguza magonjwa yanayoenezwa kwenye udongo. Ujenzi wa nyumba ya kitalu umetengenezwa kwa chuma na plastiki inayoingiza mwanga wa jua kwa kiasi kinachotosha. Mimea ya nyanya ni ya afya nzuri na imefungwa kwenye nyuzi za kuongeza ukuaji wake kwenda juu.

Kabichi nyingi zimeota kwa mpangilio mzuri, zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Majani yanaonekana yakiwa na matone ya maji, huenda baada ya mvua au umwagiliaji. Shamba linaonekana kuwa la afya nzuri, bila dalili za magonjwa au wadudu waharibifu.

Ng'ombe wa maziwa waliopangwa kwenye zizi la kisasa la kukamuliwa kwa kutumia mashini .Wana rangi ya nyeupe na nyeusi na ni maarufu kwa uzalishaji wa maziwa kwa wingi. Wamepangwa katika mstari mmoja wakiwa kwenye kiziba cha chumba chenye mfumo wa bomba la kukamulia maziwa.

Kiwanda ambapo nyanya zinafungashwa. Nyanya zimewekwa kwenye vyombo vya plastiki vya kijani, na zinaenda kwenye mashine ya kusafirisha ndani ya kiwanda. Wafanyikazi wanaovaa glavu wanazipanga na kuziweka kwenye kontena kubwa. Hii inaonyesha juhudi za kuhakikisha usafi, mpangilio mzuri, na ufanisi katika usambazaji wa mazao sokoni.

Muundo wa nyumba ya plastiki umejengwa kwa mabomba ya chuma au plastiki na kufunikwa kwa plastiki ya uwazi. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi inayokua vizuri ikionyesha mazingira ya kilimo yaliyodhibitiwa. Mwanga wa jua huingia kupitia plastiki lakini joto, unyevu, na wadudu hudhibitiwa.

Shamba la kabichi liliolimwa kwa mpangilio mzuri wa mistari. Kabichi zinaonekana kuwa katika hatua ya ukuaji wa kati hadi kukomaa, zikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi yaliyofungamana vizuri kuzunguka kichwa cha kabichi. Mpangilio huu mzuri husaidia kurahisisha upaliliaji, umuagiliaji na ufunaji.

Nyumba ya plastiki iliyojengwa kwenye eneo la milimani au mteremko kwenye shamba lenye mazao ya kilimo imetengenezwa kwa plastiki maalum inayoruhusu mwanga kupenya lakini pia inalinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa. Ipo katikati ya eneo la kilimo lenye mimea ya kijani inayo kuwa vizuri ikizunguka nyumba hiyo. Mandhari ni ya milima na miti ya misitu.

Shamba lenye udongo mwekundu, limepanda mimea yenye kijani kibichi. Inaonekana kama maharagwe au mboga iliyopanda kwa mpangilio mzuri. Wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni na wengine wameinamia ardhi, wakifanya kazi ya kupalilia au kuvuna. Kwa mbali kuna majengo ya vijijini, miti mirefu na minara ya mawasiliano.

Nyumba za plastiki katika shamba la kisasa, zikiwa zimejengwa kwa mpangilio mzuri. Zimejengwa kwa safu, na zipo katika mazingira ya mashambani, zikiwa zimezungukwa na milima, na miti ya asili. Mbele yao, kuna mashamba yenye mimea midogo midogo, huenda ni mazao ya bustani.

Ng'ombe wengi wa maziwa wakiwa ndani ya banda kubwa la kisasa. Wako kwenye zizi lenye uzio wa chuma na wanaelekea mbele wakila au wakisubiri kulishwa. Banda lina paa refu yenye nafasi ya kutosha kwa ajili ya mzunguko wa hewa.

Trekta nyekundu lililosimama katikati ya shamba yenye mimea iliyopangwa kwa mistari nadhifu. Ardhi ni ya udongo mwekundu ishara ya eneo lenye rutuba nzuri. Milima inaonekana kwa mbali na anga lina mawingu mengi huenda mvua inatarajiwa au ni kipindi cha baridi.

Nguruwe wamewekwa katika mabanda yaliyopangwa kwa mistari miwili iliyotenganishwa na njia ya kati. Mazingira yamefungwa yakionyesha kuwa ni kifungo cha ndani ambacho hulinda wanyama dhidi ya hali ya hewa ya nje lakini pia kinahitaji usafi wa hali ya juu.

Shamba la nyanya ambapo mimea imepandwa kwa safu zilizonyooka zikiwa na matunda ya rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na rangi ya kati ikiashiria nyanya zilizoiva zinazoiva na ambazo bado hazijaiva, udongo unaonekana kuwa na rutuba na umetandikwa na mabaki ya mimea au majani yaliyokauka ambayo husaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Mimea ya nyanya imepandwa kwa safu zilizopangwa vizuri. Kamba nyingi za plastiki au nailoni zimenyooshwa kutoka juu Hadi chini ,zikiwa zimeninginizwa kwenye muundo wa mbao .Mkulima Mmoja anaonekana katikati ya shamba akifanya shughuli ya kulima au kutunza mimea ,udongo unaonekana kuwa na rotuba nzuri na mimea iko kwenye hali nzuri ya ukuaji.

Mtu aliye kwenye rundo kubwa la vitunguu ya rangi ya zambarau .Vitunguu hivi vimewekwa kwa wingi ardhini au kwenye soko na mtu anavichambua au kuvipanga. Anatumia mikono kuchambua au kuhamisha vitunguu ,huenda kwa madhumuni ya kuuza, kupakia au kuchagua bora.

Wakulima watatu—wanaume wawili na mwanamke mmoja—wanaonekana wakichuchumaa au kuinama wakifanya shughuli za mkono kama upalilizi au kuvuna. Mimea iliopo ni kabichi. Ambacho zimekuwa vizuri na zimejaa kwenye shamba lote. Kuna nyasi na magugu, kati ya mistari ya kabichi ambayo huenda wakulima wanayaondoa.

Uyoga unaonekana ukikua kutoka kwenye magunia makubwa meupe yaliyotundikwa juu kwa kutumia nyuzi au kamba. Mazingira ni safi na sakafu imefunikwa kwa plastiki nyeusi.

Shamba kubwa lenye mimea ya kabeji limepanda kwa mpangilio mzuri wa mistari, udongo unaonekana kuwa rangi nyekundu. Kwa umbali, kuna miti mirefu na pembeni, kuna nyumba ya rangi nyeupe iliyojengwa.

Trekta ya kijani yenye jembe ya kulimia ikivuta udongo kwenye shamba kubwa. Trekta inaendeshwa na mtu mmoja. Udongo unaonekana kusagika vizuri. Mandhari ya asili inaonyesha milima kwa mbali.

Mistari ya mimea ya strawberry iliyo pandwa kwa mpangilio mzuri. Kila mstari ukiwa na plastiki juu ya udongo kwa ajili ya kuhifadhi unyevu. Greenhouse imefunikwa na plastki ya wazi ambayo husaidia kudhibiti hali ya hewa. Mimea inaonekana yenye afya na kuna matunda mekundu ya strawberry yanayoanza kuiva yakiwa karibu tayari kuvunwa.

Watu kadhaa wamevaa mavazi ya kazi, ya rangi ya buluu, pamoja na kofia za neti kichwani. Nyanya nyingi ziko juu ya mkanda wa kusafirisha bidhaa. Baadhi ya wafanyikazi wanazichunguza, wengine wanapanga nyanya hizo kwenye vikasha vya plastiki au vifungashio vya nailoni.

Shamba la kisasa la kilimo cha chafu yaani greenhouse iliojengwa kwa plastiki maalum. Mimea imepandwa kwa safu nadhifu chini ya paa la plastic linalosaidia kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa na kuweka mazingira bora ya ukuaji wa miti. Mimea pia imepandwa kwa mistari iliyo na nafasi nzuri kwa urahisi wa kupita na kulima.

Kuna mistari ya mimea ya mananasi ikiwa imestawi vizuri. Kila mmea una tunda moja la nanasi juu yake. Shamba linaonekana kuwa kubwa na limepandwa kwa mpangilio mzuri. Nyuma kuna miti mirefu, ikionyesha kwamba shamba hili liko kwenye eneo la wazi au mashambani.

Shamba liko kwenye eneo la wazi lenye mandhari ya milima na miti kwa mbali. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Mimea ya mahindi ipo katika hatua za mwanzo au za kati za ukuaji.

Kuna njia nyembamba ya udongo mwekundu inayopita katikati ya mimea ya chai. Mimea ya chai hupandwa kwa mstari au utaratibu ikifunika sehemu kubwa ya mandhari. Miti mikubwa na misitu inaonekana nyuma ya mashamba pamoja na vilima vilivyopandwa chai.

kuna mimea iliyopandwa kwa mistari. Katikati ya mistari ya mimea kuna bomba dogo jeupe. Hili ni bomba la umwagiliaji wa matone. Mfumo huu huruhusu maji kudondoka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ivo kuokoa maji na kuongeza tija ya kilimo. Kuna watu kwa umbali wakifanya kazi shambani.

Shamba kubwa la kilimo linalotumia mfumo wa umwangiaji kwa njia ya mfereji .Mistari ya mimea imepangwa vizuri kwa umbali ambapo maji uingia kupitia mabomba ya chuma yaliyochomekwa kwenye kingo za mifereji na kusambazwa kwenye mistari ya mazao.

Shamba lililopandwa mazao kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya bomba za plastiki nyeusi zilizolazwa ardhini kati ya mistari ya mimea. Kila bomba lina matundu madogo, yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi wa kila mmea. Mimea imepandwa vizuri kwa mistari na imestawi vizuri, ishara kuwa mfumo wa umwagiliaji unafanya kazi kwa ufanisi.

Shamba limepandwa kwa mistari. Kati ya kila mistari wa mimea, kuna mfereji yenye maji. Maji yamesambazwa kwa njia ya mtiririko wa asili, kati ya mistari ya mimea. Mimea inaonekana kijani, ikionyesha kuwa inalishwa maji vizuri.

Mishipa ya plastiki nyeusi inayolala kwenye udongo ikiwa na matundu madogo inayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Kuna valve za buluu Kwa ajili ya kudhibiti mtiririko wa maji. Udongo unaonekana umeandaliwa vizuri Kwa upandaji .Kwa pembeni kuna mimea iliyopandwa tayari inaonekana kuwa ni mimea ya mboga au zao la bustani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna tangi ya plastiki nyeusi upande wa kulia ambalo linaonekana kutumika kuhifadhi maji. Kutoka tangini kuna bomba la plastiki la buluu lililolazwa ardhini ambalo linaunganisha mfumo wa mabomba madogo yanayoelekea kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka.

Shamba ndogo lililo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mifereji midogo ya plastiki imepangwa kwa utaratibu kwenye matuta ya udongo. Kila tuta lina bomba la plastiki lenye mashimo madogo yanayotoa matone ya maji kidogo, kidogo.

Mfumo wa umwagiliaji wa mfereji shambani. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba kubwa na kuelekeza kwenye mitaro kati ya mistari ya mimea ambayo inaonekana kuwa ni mahindi changa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone; mifereji ya plastiki ya umwagiliaji iliyopitishwa chini ya ardhi kwenye mashimo. Mabomba madogo yameunganishwa kutoka bomba kuu yakisambaza maji kidogo kidogo kwenye mizizi ya mimea. Ardhi ni nyekundu yenye rutuba na tayari kwa kilimo cha kisasa. Mfumo huu unaoankena kuwa umepangwa kitaalam kwa umbali unaolingana na mistari ya upandaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa ardhini. Mfereji umechimbwa katikati ya shamba ya mazao na ndani yake kuna bomba la plastiki yenye matundu madogo au nozzles za kudondosha maji taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone yani drip irrigation ambapo tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba moja kwa moja karibu na mizizi ya mimea.

Mimea michanga imeshapandwa na inaonekana kuanza kuota. Mifereji ya umwagiliaji wa matone meusi imewekwa kando ya mistari ya mimea ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Wakulima wachache wako kwa mbali wakifanya kazi, huenda wanapanda au kuhudumia mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji kwenye shamba kubwa la kilimo. Mimea imepangwa kwa mistari mizuri kwa ardhi yenye rutuba. Mifumo ya kunyunyuzia maji imefunguwa kwenye maeneo mbalimbali ya shamaba ikitoa maji kwa njia ya kunyunyuzia kama mvua. Nyuma kuna msitu au miti mingi ikionyesha kuwa eneo hilo lina mandhari ya kijani.

Mabombwa ya plastiki yamewekwa chini ya mtaro wa udongo yakisambaza maji maji kwenda kwa mimea kwa njia ya vijitundu vidogo. Mkulima anafanya marekebisho ya mfumo huo akiwa amevalia koti la buluu. Mazao shambani yamepangwa kwa mistari na baadhi yakiwa tayari kwenye hatua ya ukuaji. Udongo umechimbwa kwa ajili ya kuweka mabomba vizuri ndani ya mtaro.

Shamba la mihogo Ililopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Vipandikizi vya miogo vimepandwa kwa nafasi sawa kwa mistari. Mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yakiwa yamewekwa karibu na kila mistari wa mimea ilikupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Shamba ni la udongo mwekundu unaoashiria rutuba nzuri na limeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Mimea midogo inaonekana imepandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri. Kuna bomba ndogondogo nyeusi zilizolazwa ardhini zikiwa na matundu madogo madogo inayotoa maji kidogokidogo, moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea hivyo kupunguza upotevu wa maji. Shamba limezungukwa na miti ya asilia na nyasi.

Shamba la mazao la kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mitaro. Mimea imepandwa kwa mistari iliyopangika vizuri kwenye shamba kubwa. Kati ya mistari ya mimea. kuna mitaro inayopitisha maji kwa ajili ya kumwagilia mimea. Mfumo huu hutumiwa zaidi kwenye maeneo yenye uhaba wa mvua au wakati wa kiangazi. Kuna bomba upande wa kushoto ambalo linapeleka maji kwenye mitaro.

Bomba refu la plastiki limelazwa kandokando ya mistari ya mimea ya maindi. Limetoboleo kwa vipenyo, vinavyo toa maji moja kwa moja kwenye mitaro. Maji yanatiririka kwa mvuto kuenda kwenye mitaro inayo pita kata ya mistari ya mimea. Hivyo kunyinyuzia maji kwenye mizizi moja kwa moja. Eneo ni la mashambani lenye mimea asili pande wa nyuma.

Mistari ya mimea imepangiliwa vizuri kuna mfereji ya maji inayopita kati ya mistari hiyo, maji yanatiririka taribu kutoka kwenye chanzo kikuu kupitia pomba, mimea inaonekana kuwa ya kijani na enye afya ishara kuwa umwagiliaji unafanya kazi vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba kuu, lile kubwa jeusi. Linaunganishwa na bomba ndogo lenye kifungulio cha tone. Kile chenye rangi ya nyekundu na kijani. Maji hutoka kidogo kidogo, kwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mimea imepangwa kwa mistari ikiwa bado michanga. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha sambamba, na kila mstari wa mimea ukipokea maji moja kwa moja kwenye mizizi yake. Udongo unaonekana kuwa rutuba, mwekundu na laini. Wakulima wawili wanaonekana mbali shambani, wakikagua au kusimamia shughuli. Msitu wa migomba unaonekana nyuma. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha sambamba.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu husambaza maji kutoka kwenye chanzo kikuu hadi kwenye bomba ndogo ndogo nyeusi. Mabomba madogo yana matundu madogo ambayo hutoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea. Mimea imepandwa kwenye mistari nadhifu na kila moja ikipokea maji kwa kiwango kinachohitajika.

Mfumo huu wa umwagiliaji una bomba lililolazwa juu ya ardhi lenye matundu yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea. Maji yanatiririka taratibu yakilowa udongo unaozunguka mimea inayoonekana kuanza kuchipua.

Shamba linalimwa kwa mistari mimea midogo midogo ukiwa tayari imepandwa ,kuna mabomba meusi na buluu yamewekwa juu ya mashamba, maji yanamwagwa juu kama mvua kwa kuninyunyizia mazingira ni ya kijiji au mashambani yenye miti na nyasi asili ya pembeni ,mfumo huu uhakikisha mimea imepata maji ya kutosha hata wakati wa kiangazi au ukosefu kwa mvua.

Shamba linalonyweshwa maji kwa njia ya umwagiliaji. Shamba lina mimea ya kijani ambapo maji yanatiririka kwa njia ya mfereji ya kawaida kati ya mistari ya mazao. Udongo umejaa unyevu mwingi na unaonyesha kuwa umelowa vizuri kwa maji. Chanzo cha maji inaonekana ikitoka kwenye bomba ndogo au bomba la plastiki lililo nje ya picha likimimina maji kwa nguvu kuelekea shambani.

Shamba lililowekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mishipa ya plastiki yenye mashimo madogo yaliyo karibu na mzizi ya mimea. Maji hutoka taratibu moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea. Kuna mabomba makuu meupe amabyo yanayosambaza maji kutoka kwenye chanzo hadi kwenye mishipa midogo ya matone.

Kuna bomba ndogo la plastiki nyeusi, linalopita karibu na mizizi ya mimea. Bomba hilo lina mashimo madogo, yanayotoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mimea inaonekana kwenye picha ni mimea michanga inayokuwa vizuri, na ardhi karibu na bomba inaonekana kuwa na unyevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Mabomba madogo yamewekwa kwenye kila mstari wa mazao. Maji hutoka, kidogo kidogo kupitia matindu madogo yaliyo kwenye mabomba hayo. Mfumo huu hutoa maji moja kwa moja, kwenye mizizi ya mimea, badala ya kumwagilia kwote kwenye udongo.

Kuna mishipa ya plastiki iliyolazwa juu ya matuta ya udongo mwekundu. Kila mshipa unaonekana kua na michirizi midogo inayotoa matone ya maji kwenye mimea midogo inayoota. Mimea hiyo ni michanga ikionyesha ya kua ni shamba jipya au msimu mpya wa kupanda umeanza.

Mabomba ya plastiki yaliyonyooka kwa mstari kwenye kila tuta la shamba ,mabomba haya yana matundu madogo yanayotoa matone ya maji kwa mfululizo. Mfumo wa usambazaji wa maji uliounganishwa na bomba kuu lenye vali za kudhibiti mtiririko wa maji. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri tayari kwa kupanda mazao.

Shamba ndogo lenye mistari miwili ya mimea michanga imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye tuta la udongo mwekundu. Mimea bado ni changa sana na imetunzwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ambapo mifereji ya plastiki yenye mashimo madogo imesambazwa kati ya mistari ya mimea ili kuruhusu maji kudondoka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba lililp tayari kwa kilimo. Mabomba meupe ya plastiki yamewekwa kwa urefu wa kila mtaro yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mitaro ya upandaji.

Mimea vitunguu ikiwa katika hatua nzuri ya ukuaji. Kuna bomba la plastiki nyeusi lenye matundu madogo linalopita katikati ya mistari ya mimea. Pembeni ya picha kuna picha ndogondogo mbili. Moja inaonyesha mimea midogo kwenye udongo wenye rutuba na nyingine inaonyesha toni la maji ikitiririka kutoka kwenye bomba la umwagiliaji.

Shamba lililotandazwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo, midogo imepandwa kwa safu zilizopangwa kwa usahihi, kila mmea ukiwa karibu na bomba la matone ambalo hutoa maji moja kwa moja, kwenye mizizi wa mimea. Udongo ni wa rangi nyekundu. Kwa mbali kuna miti na vichaka.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa mifereji . Maji hutiririshwa kwenye mifereji midogo kati ya mistari ya mimea. Mimea imepandwa juu ya tuta na maji hupita kati ya mistari hiyo. Mabomba mawili yako yanaingiza maji kutoka chanzo hadi kwenye mifereji.

Shamba dogo la mboga, ambalo lina mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imepandwa kwa mistari na imezungukwa na udongo mwekundu wenye rutuba. Mabomba madogo ya plastiki yenye matundu madogo yamewekwa kwa mistari na hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lililopandwa mimea midigo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imepandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri. Kati ya mistari hio, kuna mabomba meusi ambayo ni sehemu ya mfumo ya umwagiliaji wa matone. Mabomba hayo huwa na matundu madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kiasi kidogo na kwa muda mrefu.

Shamba kubwa linalonyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa vinyunyuzio vya maji. Mistari ya mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba. Vifaa vya kunyunyuzia maji vinaonekana vikiwa vinafanya kazi vikimwaga maji juu ya mimea kwa mtawanyiko wa mvua nyepesi.

Shamba lililoandaliwa kwa mistari iliyonyooka tayari kwa upandaji wa mazao. Mistari hiyo imewekwa mabomba meusi ya plastiki ya umwangiliaji wa matone. Mabomba hayo yana matundu madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo ni mwekundu na wenye rutuba. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti asili na mazingira ya mashambani. Huku watu na mifugo wakiwa mbali kidogo.

Shamba ya maharagwe yaliyo katika hatua ya ukuaji wa katikati, likiwa limepandwa kwa mistari nadhifu, na kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, mirija ya umwagiliaji inapita karibu na kila mstari wa mimea. Huu ni mfumo wa kuokoa maji, na kuhakikisha kila mmea unapokea maji kwa kiasi sahihi, moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imepandwa kwa mistari miwili huku bomba la umwagiliaji likipita katikati yao. Bomba linatoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi wa mmea. Udongo ni wa changaragwe na kawaida unaoruhusu upenyezaji wa maji vizuri.

Bomba la plastiki limelazwa kando ya shamba na lina matundu yaliyotobolewa kwa umbali wa kudumu. Kina tundu linatoa maji yanayoingia kwenye mistari ya shamba inayochimbwa katikati ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo cha upandaji wa mistari.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji shambani kwa kutumia mashini ya kunyunyizia maji. Mabomba makubwa ya plastiki nyeusi yanaonekana yakipitisha maji hadi kwenye mashini ambayo inanyunyizia maji kwenye mimea kwa usawa.

Mabomba ya plastiki madogo yamewekwa kwa mstari kwenye kila sehemu ya upandaji. Mimea imemea kwa mistari sambamba na mabomba hayo. Shamba lina udongo mzuri ulioandaliwa vizuri, likiwa katika mazingira ya vijijini yenye miti ya asili.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lenye mimea michanga. Bomba la plastiki nyeusi limelazwa juu ya ardhi likiwa na matundu madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea. Mfumo huu hupeleka maji kidogo kidogo kwa ufanisi mkubwa kuzuia upotevu wa maji kupitia mtiririko usiofaa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Mabomba meusi yaliyolazwa juu ya udongo ambayo yamewekwa kwa mistari sambamba na mimea. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari hii na kila mmea hupokea maji kidogo kidogo kupitia matundu maalum katika bomba. Mfumo huu unapeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea kwa kutumia shinikizo ndogo.

Paneli ya sola iliyowekwa shambani, imewekwa juu ya nguzo imara ya chuma. Huenda inatumika kuzalisha umeme kwa ajili ya pump za umwagiliaji, jambo linalosaidia wakulima kutumia nishati safi na isiyo na gharama kubwa. Shamba linaonekana kuwa la mpunga au zao linalohitaji maji mengi, likiwa na mifereji ya maji kati ya mistari ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, kwenye shamba la mimea michanga. Kuna bomba lenye matundu madogo, yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea. Mfumo huu wa kisasa, unatumika sana kwenye kilimo cha umwagiliaji hasa maeneo yenye upungufu wa mvua.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya kunyinyizia maji. Kuna bomba lililo kwenye ardhi lenye mashimo madogo liliopangwa kwa mstari. Maji yananyunyuzwa kwa miale miwili iliyonyooka kuelekea pande zote mbili. Udongo unaonekana kuwa shambani au sehemu ya kilimo tayari kulimwa.

Shamba lenye mimea michanga inayonyweshwa kwa njia ya umwagiliaji kwa kutumia vinyunyuzio. Mifumo ya mabomba na vinyunyuzio imewekwa kwa mistari katikati ya shamba ikisambaza maji sawasawa kwenye mimea. Mandhari inaonyesha hali ya kijijini penye miti kwa mbali.

Mimea michanga imepandwa kwa safu kwenye udongo. Kuna mabomba ya plastiki yaliyo na matundu madogo yanayoachilia maji kidogo kidogo karibu na mizizi ya kila mmea. Huu ndio umwagiliaji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kwenye shamba la mimea ya kijani. Mabomba ya plastiki nyeusi yamepangwa katikati ya mistari ya mimea yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu huongeza mafuno kwa kulisha mimea maji kwa wakati na kiasi sahihi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mmea mchanga unaoonda kwenye udongo ulioandaliwa vizuri. Bomba la umwagiliaji matone, limepita karibu na mmea, likiwa na matundu madogo ambayo hutoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi. Maji yanaondoka taratibu, kutoka kwenye bomba, jambo ambalo linasaidia kupunguza upotevu wa maji. Mandhari ya shamba ni pana na mimea mingi inaonekana kwa mbali.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao ni mojawapo wa mbinu bora za kisasa za kilimo cha umwagiliaji. Kuna mmea mchanga unaoanza kukua, na bomba la plastiki lenye tundu ndogo linatoa tone la maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Udongo unaonekana wa shambani na mfumo huu unaweka maji moja kwa moja pale yanapohitajika.

Pilipili hoho ya rangi ya manjan, ikiwa tayari kuvunwa au karibu kuiva. Mimea imesimama kwa mlingoti na imefungwa kwa nyuzi, ili kusaidia ukuaji wa wima na kuzuia mimea kuanguka. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rotuba ishara ya matunzo mazuri..Nyumba ya greenhouse imejengwa kwa plastiki ya wazi ya juu ,kuruhusu mwanga wa jua kupenya lakini kulinda mimea dhidi ya mvua Kali na wadudu.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Mifereji ya maji imechimbwa kati ya mistari ya mimea ili kuruhusu maji kusambaa polepole kupitia uvutaji wa mvuto. Maji hutoka kwenye mfereji mkuu kupitia mabomba meusi na kuingia kwenye kila mstari wa shamba. Udongo umeandaliwa kwa mitaro sambamba ili kusaidia kusambaza maji sawasawa na kuzuia momonyoko.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unahusisha bomba kubwa la plastiki lilowekwa katikati ya mistari ya mimea likiwa limeunganishwa na mabomba madogo, yanayotoa maji moja kwa moja karibu na mizizi wa kila mmea.

Shamba dogo lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna vitalu vilivyopangwa vizuri ambao na kila kitalu kina bomba la plastiki lenye mashimo madogo, linalotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mimea michanga imetandazwa kwa mistari kwenye udongo ulioandaliwa vizuri. Mabomba meusi ya plastiki yamewekwa kando ya kila mstari wa mimea, yakipitisha maji kidogo wakati maalum. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya minazi au mitende ikionyesha kuwa eneo hili ni la joto au la Pwani. Udongo unaonekana kuwa na unyevu, jambo linalodhibitisha kuwa mfumo wa umwagiliaji unafanya kazi vizuri.

Mpira wa umwagiliaji unaonekana umetandazwa katikati ya shamba, na una shimo ndogo ndogo, ambapo maji yanatokea kwa mtiririko mdogo. Maji yanadondoka kwa matone, moja kwa moja kwenye udongo karibu na mimea, jambo linaloonyesha matumizi bora ya maji. Mimea midogo imeshapandwa kwenye mistari, na mfumo huu unaakikisha kila mmea umepata kiwango cha maji kinachohitajika.

Mimea changa ndiyo inayopandwa. Huenda ni mboga au mimea ya chakula kama pilipili au nyanya. Mfumo wa umwagiliaji maji ni wa matone. Mfumo huu unaonekana kupita bomba ndogo ndogo, linalopita katika mistari ya mimea na maji yanamwagika moja kwa moja kwenye eneo la mzizi. Wakulima wachache wanaonekana wakihudumia au kukagua shamba hilo.

Shamba linalomwagiliwa kwa njia ya umwagiliaji wa kunyunyizia. Maji yanatoka kutoka kwenye vifaa vya kunyunyizia vilivyowekwa kwa mpangilio shambani na kusambaza kama mvua ili kumwagilia mimea. Ni njia bora na za kisasa za umwagiliaji inayosaidia kuboresha uzalishaji wa mazao kwa kudhibiti unyevu wa udongo.

Mifereji mirefu ya mabomba meusi ya plastiki imewekwa kwa mistari ya kupishana kwenye udongo mwekundu wa shamba. Mabomba haya yana matundu madogo madogo yakutoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Kuna mimea michache midogo ambayo tayari imepandwa katika mistari ya bomba. Miti michache ya asili na jengo lenye tanki la maji liko kwa mbali huenda likiwa ndio chanzo cha maji kwa mfumo huu.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji matone uliowekwa shambani. Mfumo huu umetengenezwa kwa mabomba ya plastiki yaliyo na mabomba kuu inayogawanyika kuenda kulia na kushoto huku mabomba meupe madogo yenye matundu yakielekeza kwenye kila mstari wa mimea. Vali ziko zenye rangi ya bluu na nyekundu wa kudhibiti mtiririrko wa maji.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu, mimea midogo midogo imepandwa kwa mistari. Mifumo ya bomba nyeusi imewekwa katika kila mstari wa mimea. Mazingira inaonyesha kuwa ni ya wazii na miti michache kwa umbali.

Shamba la kilimo chenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yaliolala ardhini, ni mabomba ya umwagiliaji wa matone. Kila bomba lina mashimo madogo ya kutoa maji kidogo moja kwa moja, kwenye mzizi wa kila mmea. Mimea midogo imepandwa, kwa mstari kwa uangalifu, na kila mmea uko karibu na bomba, kwa ajili ya kupokea maji.

Mifereji ya maji inapita kati ya mistari ya mimea kusaidia kupeleka maji kwa mizizi moja kwa moja. Mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yamewekwa kando ya mimea yakiwa na mashimo madogo ya kutoa maji kidogo kidogo. Mimea mchanga inaonekana kupandwa kwa mpangilio mzuri. Kwa umbali kuna miti mirefu.

Kuna mimea midogo midogo, iliyopandwa kwenye matuta ya udongo. Mifereji ya plastiki ya umwagiliaji imewekwa sambamba na mistari ya mimea. Matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye mashimo madogo kwenye mabomba yakielekezwa moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na eneo la drip .

Mimea, imepangwa kwa mistari ya nadhifu, kuna mishipa ya plastiki ya umwagiliaji inayopita karibu na kila mstari wa mmea. Mimea inaonekana bado ni mchana, kwa umbali, kuna watu wawili na miti mirefu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unamwagilia mmea kwa kudondosha maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Mfumo huu una bomba ndogo lenye matundu au vifaa maalum vinavyoachia matone ya maji kidogo kidogo na kuwekwa karibu na shina la mmea.

Mimea imepangwa kwa mistari sawia. Kuna mifereji midogo inayoonekana juu ya udongo inayotumika kwa kupitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi wa kila mmea kwa kutumia motone. Udongo unaonekana kuwa mkavu lakini una rotuba. Katika mandhari ya mbali, kuna mabanda madogo au majengo ya shambani.